Naona wachezaji wawili wa mpira wa soka, naona mpira hapo kuna wawili ambao wanacheza mpira na wote hawana miguu zote. Moja amefuga nywele.

Naona makaratasi, madawati ambayo wanfunzi wanatumika. Vitu ambavyo wanatumia kuhifadhi vitabu Kuna vitabu ambavyo vimewekwa juu ya meza. Naona kiti cha mwalimu pale kando.